Hili ni lori ambalo limebeba magari ili liweze kupeleka haya magari katika chumba cha kuuza magari, na lori hili sana sana huwa linakodiwa ndio liweze kupeleka haya magari vizuri kwa utaratibu.